Wauguzi wawili waliovalia mavazi maalumu ya kazi, wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia matibabu ya meno. wakiweza kumuhudumia mgonjwa, aliye na changamoto ya meno, kwa kutumia vifaa maalumu.

Watu watatu waliovalia mavazi ya usalama, wakiwa katika gari wakipakia chupa zilizokusanywa sehemu moja, kwaajili ya kuacha mazingira yaliyo safi kwa kulinda afya za watumiaji wa mazingira hayo.

Watu wengi waliovalia sare, wapo katika eneo la wazi lililo na majani ya kijani, wakipanda miti ili waweze kupata hewa safi na kuwa na hali ya hewa yenye kupendeza zaidi.

Watu wengi wakiwa wamekaa katika viti vilivyopo kwenye chumba kikubwa cha hospitali, chenye mwanga wa kutosha, wakisubiri kupatiwa huduma na muuguzi aliyevalia mavazi meupe, akiwa amesimama mbele na kumuelekeza mmoja wa wagonjwa.

Korido la hospitali likiwa na sakafu nyekundu, na ukuta uliopakwa rangi ya bluu na nyeupe, viti vya kupumzikia na madirisha makubwa ya vioo, na mlango unaoonekana kwa mbali.

Seemu ambayo imejengwa kwa matofali na kuwekewa uzio wa vyuma vilivyoachiana nafasi, kukiwa na mitungi ya gesi inayotumika hospitali kusaidia mgonjwa kwaajili ya upumuaji.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe, amesimama katika sehemu iliyo wazi, na ina mwanga wa kutosha. Akiashiria ni muuguzi binafsi, wa kitengo maalumu cha afya.

Muuguzi akiwa amekaa mezani, amevalia koti jeupe na ameweka kifaa cha kupimia mapigo ya moyo katika shingo yake. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, na kalamu na karatasi. Nyuma kuna kabati la vitabu.

Mwanamke mmoja akiwa amevalia koti la rangi nyeupe akiwa katika chumba kinachotumika kama maabara, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti la rangi nyeupe, akiwa katika chumba kinachotumika kama maabara, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, kwa kutumia kifaa maalumu cha kielektroniki, ili kuweza kujua ugonjwa au tatizo linalomsumbua.

Watu waliovalia mavazi ya kazi, wakiwa wamesimama na wengine wamekaa mbele ya ukuta, uliobandikwa bango kubwa linalotambulisha watu hawa kuwa ni, walio na mafunzo ya kutoa huduma za kiafya, kwa wagonjwa katika hospitali.

Wauguzi wawili wa kike wakiwa wamevaa sare akimhudumia mtoto mchanga alioko katika mashine maalumu ya kupumulia, akipatiwa matibabu ili aweze kuimarika kiafya na kuweza kuishi kawaida kama watoto wengine hapo baadaye.

Mwanaume aliyevalia fulana nyeusi, akiwa amemshika mtoto mchanga aliyetoka kuzaliwa, akiwa na mwanamke pembeni yake, wakiwa wamekaa kitandani katika wodi ya wazazi.

Wauguzi wa watoto wamevalia mavazi ya kazi, wapo katika chumba kilicho na kitanda na viti, wakimwangali mtoto mchanga aliyelazwa katika kitanda kwa kuchunguzwa afya yake.

Duka lenye kabati ambazo zina milango ya chuma na vioo kwa ajili ya kuonyesha dawa zilizomo dukani hapo, na humsaidia muuguzi kujua dawa ipo wapi na kuipata.

Vikombe viwili vilivyowekewa maji na kuwekewa majani yaliyobadilisha rangi, ikiwa ni tiba mbadala ya asili ya magonjwa mbalimbali na kuna majani mengine pembezoni mwa vikombe hivyo.

Dawa za asili ambazo hutumika katika matibabu mbadala zikiwa katika gogo lililokatwa umbo la duara. Ambapo kuna chupa ndogo za kahawia zinazotumika kuwekea dawa, bakuli jeupe lenye kinu na mchi, mimea ya dawa yenye rangi ya kijani pamoja na chupa kubwa ya glasi na vizibo vya mianzi.